Shamba hili linatumia kilimo cha kisasa bila udongo, na mimea inakua kwenye mireji nyeupe, badala ya udongo. Utaratibu huu unaashiria mfumo ambapo virutubisho, na maji hupelekwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, ikionyesha kilimo kinachodhibitiwa, na kisicho cha kawaida.

Tunaona ni mfumo wa kilimo usiotumia udongo. Mimea inakuwa kwenye mabomba bila udongo ikipokea virutubisho kutoka kwenye maji. Mpangilio huu unaashiria kilimo cha kisasa chenye ufanisi na kinafaa kwa mimea kama vile mbogamboga ambayo hukua haraka.

Ni mfumo wa kilimo usiyotumia udongo. Mimea inakuwa kwenye mabomba bila udongo ikipokea virutubisho kutoka kwenye maji na mpangilio huu unaashiria kilimo cha kisasa, chenye ufanisi na kinafaa kwa mimea kama vile mboga mboga, ambayo hukua kwa haraka.

Shamba hili linatumia kilimo cha kisasa bila udongo. Mimea inakua kwenye vyombo vidogo vyeusi vilivyowekwa kwenye mifereji nyeupe. Utaratibu huu unaashiria mfumo ambapo virutubisho na maji hupelekwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea ikionyesha kilimo kinachodhibitiwa na kisicho cha kawaida.

Ni shamba la kisasa la kilimo bila udongo na mimea mingi huenda saladi inalimwa kwa mpangilio mzuri katika mfumo wa mabomba meupe badala ya kutumia udongo. Hali hii inashiria kilimo chenye udhibiti kinachoweza kuwa ndani ya chafu ambavo virutubishi hupelekwa hadi moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia maji.

Ni katika mazingira ya soko na kuna vitunguu vingi vidogo vyekundu au vya zambarau ambavyo vimo ndani ya chombo cha samawati huku mikono ikiendelea kuvipanga au kuvitayarisha.

Mazingira yanayoonekana ya kudhibitiwa na matumizi ya mifumo ya kilimo iliyo inuliwa yanaashiria uzalishaji mkubwa wa strawberry jambo linalo fanana na kilimo cha viwandani. Mbinu hizi huruhusu udhibiti wa hali ya hewa na virutubisho umuhimu kwa mavuno mengi na utumizi bora wa nafasi kama inavyo tarajiwa katika oparesheni kubwa za kilimo.

Ndani ya chafu kubwa mimea imepandwa kwa mpangilio maalum chini ya miundo mbinu imara ikithibitiwa mazingira yake. Mfumo huu wa kilimo wa viwandani unaotumia chafu huongeza ufanisi wa uzalishaji na ubora wa mazao kwa ajili ya soko.

Ni shamba kubwa la kabichi zikiwa zimepandwa kwa safu ndefu na nadhifu katika udongo wenye rangi ya kahawia. Mboga hizi zinaonekana kuwa changa na zenye afya kwa vile ziko na majani ya kijani kibichi. Nyuma ya shamba kuna mazingira ya kijani kibichi zaidi, ingawa hayako wazi sana na anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo likitoa mwanga laini kwenye shamba.

Huu ni shamba la migomba linaloashiria kilimo cha viwanda. Ukubwa wake, upandaji wa safu na uwingi wa migomba inaonyesha kilimo cha kibiashara na uzalishaji mkubwa wa mandizi katika nchi.

Ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji yanatoka kwenye bomba nyeusi na kudondoka pole pole kwenye udongo mwekundu kahawia ulio chini na kuufanya unyevu. Huu ni mfumo bora wa kumwagilia unaopunguza upotevu wa maji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji, hususan umwagiliaji wa matone katika shamba la kilimo. Mabomba membamba meusi yametandwa kwa mstari sambamba katikati ya mimea midogo, yakikusudiwa kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi. Hakuna vinyunyizi vya juu, ukidhibitisha kuwa ni mfumo wa matone unaofaa kwa kilimo.

Mfumo wa umwangiliaji unaonekana wazi katika eneo hili la ardhi. Mabomba yaliyotanda chini, katikati ya mimea na udongo ulio lowa yanaashiria utaratibu wa kusambaza maji. Hii inadhibitisha kuwa ni mfano halisi wa mpango wa umwangiliaji inayotumika kusaidia ukuzaji wa mazao.

Mfumo huu unaonyesha uwanja mkubwa wa udongo uliolimwa wenye rangi ya kahawia. Mkondo ukiwa na mistari mingi sambamba ya mabomba ya umwagiliaji wa maji matone. Bomba kuu la bluu linaonekana mbele likisambaza maji kwa mistari midogo na udongo umetayarishwa kwa ajili ya kupanda kuashiria mfumo uliopangwa wa umwagiliaji wa matone kwa kilimo.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu limelimwa likiwa na mimea michanga au miche iliyopandwa kwa safu nadhifu, na kina mmea una mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoelekez maji moja kwa moja kwenye mizizi, kuashiria matumizi bora ya maji. Eneo hilo ni wazi likiwa na miti michache mbali, huenda ni sehemu ya mashamba makubwa ya kilimo, yanayotumia teknolojia za kisasa za umwagiliaji.

Ndani ya shamba hili kuna mfumo wa kisasa wa umwagiliaji maji. Mfumo huu unaonekana kama bomba refu lililolala ardhini, umepita katikati ya mimea iliyopandwa kwa utaratibu maalum. Mimea hii inakua vizuri ikiashiaria kuwa inapata maji ya kutosha kutokana na mfumo huo, na mazingira yote yanaonyesha shamba lililotunzwa vizuri, na lenye uzalishaji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji uliowekwa kwenye shamba kubwa wenye mabomba mengo yaliyopangwa kwa mstari sambamba kwenye udongo uliolimwa wenye rangi ya kahawia nyekundu na kuna mnara wa maji. Mabomba yameundwa kutoa maji kwa ufinisi kwa mazao yatakayopandwa shambani, jambo ambalo ni tabia ya mbinu za kisasa za umwagiliaji zinazotumika kunyunyuzia maji maeneo makubwa ya ardhi ya kilimo kwa ufanisi.

Ni mfumo wa umwagiliaji mdogo wenye mistari miwili kama mabomba au hosi, ikiendesha kwenye udongo wenye mimea michanga. Udongo ni mwekundu kahawia, na huu ni mfumo wa kutoa maji kwa ufanisi, labda kwa njia ya matone, kwenye shamba ndogo, bustani ya jamii au hata bustani ya nyumbani.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji hususan wa matone unaotumia mirija nyeusi kusambaza maji moja kwa moja kwenye mimea iliyopangwa kwa safu nadhifu, hakuna vinyunyuzi au mafuriko, ikionyesha usimamizi sahihi wa maji shambani.

Mfumo huu wa matone unaonyesha wazi umwagiliaji kwa mabomba na vitonezi vinavyopeleka maji, moja kwa moja ardhini. Ni ishara tosha ya maandalizi ya kilimo yenye viungio muhimu ya kudhibiti maji na hivyo kuianika kama sehemu ya mifumo ya umwagiliaji.

Mpangilio huu unaendana na mfumo wa umwagiliaji, ambao hutumika kusambaza maji kwa mazao. Bomba la kijani kibichi huenda linabeba maji na kuyasambaza kwa mimea, kuhakikisha inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji hasa katika kilimo cha biashara kikubwa.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji kwa karibu ikionyesha bomba la matone limelazwa juu ya udongo. Karibu na bomba hilo kuna mmea wenye majani ya kijani kibichi na ua la manjano. Udongo unaozunguka mmea unaonekana kuwa na unyevu na rangi nyeusi. Jambo linaloashiria kuwa imemwagiliwa maji hivi karibuni au unaendelea kumwagiliwa na mfumo huu.

Mfumo huu wa umwagiliaji wa maji matone unaonyesha vitone vyeusi vikitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea mdogo ardhini kupitia mrija nyebamba ya plastiki na ni suluhisho bora. Ni muhimu sana katika kuzuia upotevu wa maji na kuufanya kuwa njia fanisi ya umwagiliaji.

Shamba la mfumo wa umwagiliaji wa mifereji ambapo maji yanatiririka kwenye vijia sambamba yaliyochimbwa. Kuna chanzo cha maji chini na udongo una rangi wa kahawia. Hakuna mazao yanayoonekana wazi na vivuli virefu vinaashiria asubuhi au jioni, kwenye mfumo wa kibiashara unaotumia umwagiliaji wa uso kwa uzalishaji mkubwa.

Hapa tunaona shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu na kuna mfumo wa kunyunyizia maji ambayo inasambaza maji juu ya mimea. Mfumo huu wa usambazaji wa maji unatumia mabomba na vinywaji vinavyozunguka ili kuhakikisha maji yanafika maeneo yote ya shamba. Hii ni njia mojawapo ya kisasa ya ukulima ambayo inasaidia mimea kukua vizuri kwa kupata maji ya kutosha.

Ni mfereji mrefu ulio tengenezwa kwenye ardhi , mfereji huu uko na bomba jeupe lililo lala katikati. Ardhi inayozunguka mfereji huo una onekana kulimwa au kuna mimea michache iliyo pandwa kando kando. Mawingu yanaonekana juu angani ikionyesha kuwa hali ya hewa inaweza kuwa mzuri ya kilimo. Ina onekana kama mfumo wa umwagiliaji ya maji inayo jengwa shambani.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji kwa karibu ukionyesha bomba la matone limelazwa juu ya udongo na karibu na bomba hilo kuna mmea wa rangi ya kijani kibichi. Udongo unaozunguka mmea unaonekana kuwa na unyevu na rangi nyeusi, jambo linaloashiria kuwa unamwagiliwa maji hivi karibuni au unaendelea kumwagiwa maji na mfumo huu.